Soko au duka la fundi la mkono likiwa na bidhaa mbalimbali za kitamaduni kama vile shanga, vikapu na mapambo, mengine yakiuzwa. Mwanamke mmoja ameketi chini badala akitengeneza au kupamba bidhaa hayo.

Maonyesha inaonyesha mkono ukishika noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ambayo ina maandishi elfu moja na neno Kenya linaloonekana wazi. Inaashiria shughuli ya kifedha au malipo wa kitu fulani.

Maonyesho makubwa ya magari yaliyojaa watu. Magari mengi ya kisasa yenye rangi mbali mbali yakiwemo mekundu, meupe, njano yamepangwa kwa maonyesho. Kuna watu wengi wakitembea na kutazama magari. Baadhi yao wamesimama kwenye zuilia nyekundu. Inaonekana ni tukio la shughuli nyingi la kabisho ya gari.

Chumba kikubwa cha maonyesho cha magari chenye magari mengi mapya hasa SUVS nyeusi, yaliyopangwa kwa safu. Sakafu ni vigae nyeupe na kuna taa nyingi za gari zinazong'aa. Inaonekana kama ni chumba cha maonyesho ya kampuni ya magari au duka la kuuza magari.

Onyesho la duka ndogo la kibanda cha M-Pesa kilicho na mlango na nyuma ni cha rangi kijani kimepambwa na nembo na michoro mbalimbali ikiwemo neno M-Pesa na mikononi miwili. Kuna kibango kinachosemekana Bamba hapa kingine kinachoonekana kuwa mbele ya wakala. Nje na duka la besheni na kijana maji, pande cha mbao pamoja na tangazo na Posta.

Soko la wazi la mboga na matunda. Mwanamke mmoja ameketi akihudumia wateja huku akiwa na rundo la mboga. Mboga kama vile hoho, matango, nyanya, viazi, vitunguu, maharagwe. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye vikapu, makreti na mifuko. Inaonekana kama soko lenye shughuli nyingi sana.

Runda kando ya barabara lenye aina nyingi za matunda yanayopangwa kwa kuvutia. Kuna ndizi linaloonekana na mbichi, zimeng'ang'aniwa na matunda mengine kama chungwa, mananasi, matikiti maji, mipera na pashoni zimepangwa kwenye mkereti an vikapu zingine.

Bucha au duka la nyama. Kwenye sehemu ya mbele kuna chombo la vioo ya nyama mbichi yaliyokatwa katwa. Nyuma ya chombo hicho kuna vibaka vya chuma vilivyorundika juu na wanaume kadhaa wanaonekana wakifanya kazi au kusubiri. Mahali hapo panaonekana kuwa pa biashara ya nyama peke yake.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi mapya yamepangwa kwa safu ndefu. Magari haya yana rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, kijivu, nyeusi, nyekundu. Inaonekana ni sehemu ya maegesho ya magari yaliyotengenezwa hivi karibuni na sehemu zingine zinginezo.

Watu watatu wamesimama mbele ya dirisha la duka la M-pesa. Kwenye dirisha kuna bango yenye nembo ya M-pesa na taarifa nyingine. Linaonekana kuwa wanasubiri kuhudumiwa au kufanyiwa shughuli za M-pesa. Juu ya dirisha kuna maandishi available here .

Tangazo la bima ya piki piki kutokana Bima Rahisi, linaonyesha watu wawili wakiwa wamepanda pikipiki na kauli mbiu. Pia wako na namba ya kulipia paybill . Anwani ya mawasiliano za Bima Rahisi ya hizi pikipiki.

Zinaonesha matunda makubwa kadhaa zikiwa zimepangwa juu ya nyingine. Zina rangi ya kijani yaliyoonekana mstari kijani kibichi iliyofifia. Zinaonekana kuwa zimeiva na tayari kuliwa. Pembeni kidogo kuna yale matunda yanayoonekana maembe matunda matamu sana.

Duka la biashara la M-Pesa ambalo liko na milango ya chuma ya kijani. Juu ya milango kuna bango lililoandikwa na namba ya simu. Duka hilo lina bidhaa zinazoonekana zimepangwa kwenye refu na duka kuna barabara na matofali yanayoelekea kwenye duka hilo ndani.

Katika soko, kuna yale pilipili hoho ambayo yana rangi nyingi sana, lakini zote huwa zinafanyanga kazi moja, ambayo zinasaidia macho yetu ili tuone vizuri. Pia kuna nyanya pia katika soko ambayo tunaweza nunua na tutumie tukipika nayo na kitunguu na pia kuna zile machungwa pia tunaweza kutuma tukipika nayo.

Linaonyesha rafu la chuo na rangi ya bluu ya kijani, zikiwa zimejaza bidhaa mbalimbali, kama vile vinywaji vyakula vilivyo unganishwa na vitu vinginevyo kwa matumizi vya nyumba. Juu ya rafu, hizo kuna mabango mbalimbali kuwemo moja la Mpesa lenye namba ya masimu na malipo, pia, kuna mabango ya matangazo ya unywaji kama Coca-Cola.

Eneo hili lina maonyesho ya magari ikiwa ni magari kadhaa ya kifahari yakiwemo BMW iliyopangwa ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha marefu. Sakafuni inaonekana kuna ng'aa na chumba kimezingirwa vizuri. Kuna magari ya rangi tofauti ikiwemo buluu nyeusi na kijivu.

Gari aina ya minibus imesimamishwa kando ya barabara. Yana taa, yana vioo, yana vioo vya upande pia, yana michoro ya simba karibu na taa moja yake ya mbele. Magurudumu ya hii gari ni ya nyeusi.

Tangazo la bima la ajali kutokana na madison general insuarence inatokana na mwanamume mmoja anayeonekana na maumivu shingoni na amevaa kifaa cha kusaidiana na shingo. Tangazo lina ujumbe We understand the importance of protecting your loved ones .

Katika simu yako ya siku hizi kuna wale wako na laini zao za safaricom. Katika laini yako ya safaricom kuna ile option ya kutumia mtu pesa na kutoa pesa na kununua credit na pia kuna ile pia ya kulipa na mpesa. Hizi zote yamerahisisha kazi na watu na safaricom tunasema asante.

Gari ni kitu mzuri sana ambao husaidiana kwa kila mjamaa kusafiri kutoka mahali moja hadi mahali kwingine, gari husaidiana sana. Watu wamesimama tena taswira na mazingira ya hapa ambao magari yamesimamishwa ni mahali mzuri sana.

Ofisi ya kubadilisha fedha iitawayo Sunny Forex Bureau iko ndani ya jengo la kisasa na ina huduma kama ya M-Pesa, Western Union, Money Gram, Amon Express. Mlango ni wa kioo na uko na miambo na nembo za huduma mbali mbali.

Picha ni bango la matangazo ya bima ya afya kutokana na kampuni inayoitwa Imana ya cover . Upande wa kushoto kuna picha ya familia yenye furaha wanandoa na mtoto wao mdogo wakitumia sanduku la kadibodi kama paa la kuashiria ulinzi.

Katika safaricom app kuna aina mbalimbali za vitu ama bidhaa mtu anafaa afanye ili apate huduma zao kwa ukamilifu. Kuna yale unaeza fanya ukitaka kununua credit tena kuna yale unaeza fanya kama unataka kutumia mtu pesa. Kuna yale unafaa ufanye kama unataka kutoa pesa ama kutumia tena ama ufanye nayo kitu ingine.

Inaonyesha resiti ya malipo ya ushuru inayoonekana kwa kutoka KCB bank kuruhusu malipo ya pesa taslimu. Kuna sehemu ya kujaza maelezo kama vile idadi ya shilingi za Kenya, namba ya KRA na jina lingine. Pia lina pini na malipo ya kodi.

Pesa imekuwa shida tena changamoto sana. Watu wanapenda kununua magari. Kuna aina ya gari mbali mbali ambayo zimeegeshwa na tena zimeekwa mahali moja, ili yule mnunuzi akikuja, achukue tu gari ambayo anaweza nunua ama ile pesa yake inaweza ikamfikisha ili anunue aende nayo nyumbani. Ni vizuri sana kuwa na magari ambayo zinatusaidia kusafirisha ama kutusafiri kutoka mahali moja hadi kwingine.

Inaonyesha barabara yenye shughuli nyingi labda sokoni au kituo cha biashara. Kuna duka kubwa lenye matunda na bidhaa nyinginezo zikiwa nje pia kuna tuktuk na gari jingine upande wa kulia kuashiria shughuli za usafiri na biashara zinaonekana.

Gari linaonyesha gari la kifahari lenye Mercedez Benz G-Wagon lenye rangi nyeusi, likiwa limegeshwa mbele ya jengo linaloonekana kuwa showroom ya magari. Taa zake mbele za gari zimewaka na kuna namba za lesheni yenye maandishi Rawa Auto.

Biashara ya kiatu ni ile biashara nzuri sana. Kiatu hutusaidia tukivaa inatusaidia tunaeza tembea nayo kutoka mahali moja hadi kwingine bila kusitisha ama bila kusema kitu inatuumiza kwa mguu zetu. Napenda biashara ya kiatu tena napenda viatu sana.

Kampuni ya Safaricom yana manufaa mingi sana tena yanasaidiana watu kuwa unaweza tumia mtu pesa ama mtu akutumie pesa. Unaweza nunua credit pia ili upigie mtu pia simu ukitumia credit . Kuna kulipa na M-Pesa na kuna pia kucheck balance yako ya simu ya M-Pesa.

Katika financial services za siku hizi mtu amebeba pesa katika mkono yake. Amebeba pesa akihesabu pesa ili ajue akona shilingi ngapi katika mkono yake.

Magari yana bei kalikali. Watu wanaangalia magari ambayo yana bei kalikali. Wengine wamesimama juu wakiangalia magari. Kuna aina ya gari ya TX,Land Cruiser, Range Rover na yale gari ambayo yana colour ya nyekundu.

Ubao wa kielektroniki wa viwango vya ubadilishaji fedha kutokana na benki inayoitwa Oriental Commercial Bank Ltd. Ubao huo unaonyesha tarehe sita mwezi wa nane na saa nane na ishirini na tatu pamoja na viwango vya kununua na kuuza kwa fedha mbali mbali kama vile dola ya Marekani.

Katika nchi yetu ya Kenya tunakuwanga na kampuni moja ambayo inaitwa kampuni ya Mpesa ama Safaricom. Kampuni hii imetuletea bidhaa mingi mingi sana. Kuna yale bidhaa ya Mpesa. Hapo huwa watu hutuma pesa ama hutumiwa pesa. Kuna duka pia kuna ndoo na zile bidhaa za kubeba nazo vitu. Duka ya Safaricom yamefunguliwa.

Inaonyesha lori kubwa la kubeba magari ikisafiri kadha magari kadha barabarani ya lami, hilo lina kichwa cha rangi nyekundu na nyeusi likivutia trela ndefu yenye gari mbili zinazopakwa rangi kavu manjano na nyeusi.

Mikono miwili ikipeana mkono kuashiria makubaliano au biashara. Mtu mmoja amevaa shati la rangi ya buluu lililovaa na suti ya mkono wake mwingine ukiashiria funguo la gari linaonekana kukabidhi kudhibitisha mtu mwingine amevalia shati la rangi lingine.

AAR Insurance inaletanga huduma bora tena huduma ya matibabu katika sahi mlango ya Kila mmoja. Kila mmoja anahitaji kupata hizo huduma zote kwa sababu hizo huduma zinasaidiana sana tena zitakuwa zinaokoa maisha ya kila mmoja.

Bango la matangazo ya bima ya pikipiki kutokana na Anzio Insurance Agency inaonyesha pikipiki nyeusi, kofia ya pikipiki na cheti cha bima ya mfano. Bango inaeleza kwa bima na mpaka mmoja, tipu inagharimu shilingi elfu nne na miezi sita ya shilingi elfu mbili mia tano. Pia lina namba ya simu na mawasiliano na namba ya QR code .

Katika taswira huu, mnunuzi amekuja soko, kuna begi, kuna nyanya, kuna mahindi, kuna viazi tamu, kuna karoti, kuna kabeji, kuna ndizi. Mnunuzi anaweza nunua mahindi na viazi ili ziende zimwongeze nguvu, tena zimsaidie kujenga mwili. Karoti pia inamsaidia kuona vizuri, ukikula karoti mingi, mayai pia inamsaidia vizuri, ndizi pia.

Uuzaji wa machampali, slipasi, crocks na vitu zingine ni kitu muhimu sana huwa unasaidiana watu. Tunauza hizi ili watu wapate vitu za kuvaa tukitembea tukitoka mahali moja hadi mahali pengine. Huwa ni kitu muhimu sana kuuza vitu kama hizi kwa binadamu.

Pesa yetu ya Kenya ina thamani sana. Shilingi elfu moja yana masufuri tatu tena shilingi hamsini ina sufuri moja. Hizi pesa zote yanakuanga pesa mzuri sana ambayo mtu akipata anaweza tumia kufanya mahitaji yake fulani.